Jengo la ghorofa tatu limejengwa Kwa mawe na Lina korido ndefu kwenye kila ghorofa , milango ya rangi nyekundu inaonekana huku ngazi ikiwa katikati ya jengo. Bustani inayopampwa vizuri imepambwa mbele ya jengo hilo.

Ukuta wa jengo umepakwa rangi na unashughulikia hadhi ya Nuhu . Meli imejaa wanyama na ina zingira mitu . Ina maelezo yaliyoandikwa Noah's Ark .

Madawati mengi ya shule yamepangwa darasani. Baadhi yamechakaa yakionesha matumizi yaliyotumika sana na wanafunzi. Sakafu ni ya marumaru iliyo na madoadoa. Ubao unaonekana ukutani.

Jengo la zamani lenye paa la vigae, limezungukwa na bustani. Njia ndefu inaonekana, na mimea ya kijani pia inaonekana. Miti mirefu, inaongeza uzuri wa mazingira.

Jengo kubwa la gorofa moja lenye paa jekundu na madirisha mengi. Kuta zina rangi ya kahawia na zimepakwa chokaa. Kuna nyasi fupi iliyopandwa mbele ya jengo. Dirisha zote zina rangi ya kijani na zimefungwa.

Majengo marefu, yana milango mekundu. Kuna ngazi za chumba, kinazopanda juu. Maua ya pinki, yamechanua kwenye miti.

Boti dogo lina watu wanne mtoni. Mwanamke ameketi kwenye kiti maalum. Wanaume wengine wamesimama karibu naye. Wamevalia mavazi mekundu yalioandikwa Kenya na meusi.

Bango la herufi za alphabeti kutoka A hadi Z likiwa limewekwa ukutani chini la bango la alphabeti kuna bango jekundu lenye neno happy birthday lililoandikwa kwa herufi za rangi tofauti.

Wanariadha wawili, Samuel Muchai na kiongozi wake Jane Kipchumba wakikimbia. Samuel, amevaa sare nyeusi na Jane amevaa sare kijani. Wameonekana wameunganishwa kwa kamba. Wako kwenye uwanja wa riadha.

Wanawake Saba wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wamevalia fulana nyekundu zenye neno "Kenya". Wanaonekana wakifurahia nje ya jengo.

Majengo ya gorofa mbili yamejengwa na mawe na kuna barabara ya mawe inayo ongoza kwenye nguo za bendera. Bustani iliyo pambwa vizuri ina miti iliyo pangwa vizuri.

Meza ndefu na viti vyeupe vimepangwa. Sakafu ina vigae vya rangi tofauti. Kuna baraza jekundu ukutani kushoto ambalo linaonekana wazi.

Kompyuta mbili zimepangwa kwenye meza, kila kompyuta Ina kibodi na kipanya, vitabu na nyaraka zimetawanyika pembeni.

Darasa la kompyuta lina meza ndefu zenye kompyuta za zamani zikiwa zimepangwa kwa umbali mfupi. Kuna mbao wa kufundishia uliochafuka ukutani na karatasi chache zimefunguliwa.

Huyu ni Asiya Sururu Mohamed, mwana michezo wa Kenya mwenye ulemavu. Anajulikana kama kushiriki katika Para-Rowing . Picha inamwonyesha ameketi akiwa na mguu bandia na fimbo.

Ubao mwekundu wenye michoro unaonyesha saa ya kufundisha watoto jinsi ya kusoma wakati. Saa hii ina ya namba ya maelekezo kama vile o,clock, quarter past na half past . Picha za wanyama na wahusika katuni haizunguka, na kuifanya iwe kufurahisha kwa watoto.

Hivi ni viumbo vya gesi vimepangwa kizima moto kipo karibu ambacho ni cha rangi nyekundu na gesi ni ya rangi ya chungwa dirisha lina ndoo za kijani.

Wachezaji wa timu ya taifa ya soka ya Kenya kwa walemavu wamesimama kwenye uwanja wa mazoezi. Wanaonekana wakiwa wametabasamu. Wamevaa jesi jekundu na kaptula ya kijani huku wakitembea kwa kutumia magongo.

Picha inaonyesha chumba cha kombiuta chenye meza ndefu , kuna kombiuta kathaa zilizopangwa kwa ajili ya matumizi, zikiwa na kibodi, vipanya na vifaa vya kusikiliza sauti, pia kuna viti vya plastiki na madirisha yenye nondo za chuma za kijani.

Mwanariadha wa Kenya, Wesley Kimeli Sang anakimbia katika uwanja wa riadha na amevaa jezi nyekundu ya Kenya. Sakafu ni nyekundu na nyeupe. Anaonekana kukimbia kwa kasi.

Kaima mkuzugenzi wa Kise anahutubia hadhira kuhusu wawekezaji wakishirikisha watoto wenye ulemavu, anatoa hotuba yake katika jukwaa la mkutano uliopangwa na taasisi ya Kenya ya elimu maalum.

Darasa lina viti sita. Vyote vimepangiwa kufanya kazi. Karatasi nyeupe na kitabu kimoja, zimeachwa juu ya meza. Kwenye ukuta, kuna bango la elimu na baadhi, sehemu ya ukuta ina rangi nyekundu.

Mwanaume ambaye amevalia suti anatoa hotuba kwenye hafla, amesimama mbele ya kipasa sauti kikubwa, mandari nyuma yananembo ya tahasisi muhimu.

Huyu ni mwanaume ambaye ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Vitabu vimepangwa juu ya mapaja yake. Amevalia shati la miraba ,huku akishikilia gurudumu moja.

Mwana michezo, anatabasamu. Ameketi, ameshikilia bango la Paris 2024 qualified . Mazingira ya nyuma, na miti inaonekana nyuma.

Rafu mbili za kuhifadhi. Rafu ndefu ina vitu kadhaa vikiwemo vitabu. Sakafu inaonekana ikiwa na michoro ya kahawia.

Mlango wa darasa la kwanza chaa, kuna bango la kumkaribisha mwalimu Agness. Ina Maana mwalimu huyo anafundisha darasa hilo. Mlango una rangi nyekundu.

Picha inaonyesha wakimbiaji wanne wakiwa kwenye uwanja wa riadha. Mwanamke mmoja amevalia jezi yenye maneno "Kenya". Na anashindana na wakimbiaji wengine. Wakimbiaji wote wamevalia sare maalum za michezo na wanaonekana wakishindana kwa bidii.

Ubao mweupe uliotumiwa kufundisha somo la dini una tarehe jumatatu, februari ishirini na nne, mwaka elfu mbili na ishirini na tano una swali linalouliza, Samuel alijibuje mungu alipomwita?

Kituo cha watoto kina uwanja mkubwa wa kuchezea. Kuna bembea nyekundu na nyeupe. Na uwanja wa kuteleza wa rangi ya kijani. Hali ya hewa inaonekana nzuri. Na kuna jengo la kanisa linaonekana nyuma.

Mwanariadha anatua kwenye shimo la mchanga. Amefanya kuruka kwa muda mrefu uwanjani. Uwanja na riadha wa riadha una vyeti vya rangi tofauti.

Mwanariadha wa Kenya anashinda mbio amevaa jezi nyekundu na miwani ya bluu. Wachezaji wengine wanamfuata nyuma yake.

Mkusanyiko wa vitabu vingi vimefunikwa na kurasa nyekundu. Vinaonyesha kazi ya John Habwo. Vinaweza kutumika. Kimoja kina kichwa cha habari kinachosomeka 'Ayubu Mashakani'. Vitabu vingine viko juu na chini.

Hiki, ni kituo cha kusikia cha dechi, kilicho funguliwa na waziri mkuu, bwana Harikei , Kimutai, mnamo, februali, ishirini na tisa, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne, shirika hili linahudumia watoto visiwi nchini Kenya.

Picha inaonyesha mwanaume akishindana kwa kuendesha baiskeli . Amevalia sare maalum ya kuendesha baiskeli na kofia ngumu ya kinga . Anaendesha baisakeli ya kisasa ya rangi ya kijani na chapa ya pinarelo katikati ya mazingira ya kijani.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang, akiwa amesimama kwenye uwanja wa riadha. Ameweka mkono wake kiunoni na anaonekana ametoka kumaliza kukimbia. Amevaa sare nyekundu ya Kenya. Nyuma yake kuna picha ya mjengo na miti.

Nyasi ya kijani imekatwa vizuri. Kuna bendera nyeupe ndefu imesimama. Miti mirefu na majengo yanaonekana nyuma yakionesha mandhari mazuri.

Kitabu cha kingereza kimezeeka sana. Kimeandikwa Junior English two . Maua na nyuki vimechorwa kwenye jarada la kitabu hichi.

Ubao wa shule unaonyesha sheria muhimu. Unaandikwa, In our school we obey rules rangi mbalimbali zimetumika kwa kuandika.

Hili ni darasa tupu, kuna madawati na viti vingi vilivyopangwa. Kompyuta ziko kwenye meza mbele na dirisha inaleta mwangaza asili.